Ndizi inatolewa maganda. Zingine ziko chini kwenye mabati. Inayotolewa haijamaliziwa. Mkono mmoja umeibeba.

Msichana huyu ako kwa shamba. Amevaa shati nyeusi na trouser nyeusi. Kuna mimea ya mahindi na njugu kwenye shamba hilo.

Pikipiki ambayo imebeba ndoo ya maziwa na gunia inakimbia barabarani. Mbele yake kuna lori na kando kuna mtu anayetembea karibu nayo.

Ng'ombe zimo ndani ya zizi. Ng'ombe wa rangi ya nyeupe na nyeusi wamesimama. Kwa sakafu kuna mafi ya ng'ombe na mkojo ya ng'ombe. Zizi hiyo imetengenezwa kutumia chuma na miti.

Msichana huyu anakamua ng'ombe akiwa amefurahi. Ameshika matiti ya ng'ombe na mikono ingine imeshika jegi . Amevaa long'i yenye rangi ya samawati na viatu nyeupe.

Mama mmoja anaosha ng'ombe kutumia maji safi ,kuna ng'ombe wengine ambao wamesimama wamo ndani ya nyumba .Mama huyo amevaa shati nyeupe na kufunga leso kwa kiuno.